Ofisi maalumu kwa ajili ya kuuza magari ikiwa na mazingira safi na kuvutia, huku magari yamepangwa kwa mpangilio maalumu unaowezesha wateja kuangalia na kukagua magari hayo kabla ya kununua.

Magari yaliyopangwa katika eneo la wazi, yakiwa hayana namba za usajili na wekwa eneo la maegesho kwa ajili ya kuwavutia wateja, wanaokuja kwa manunuzi ya gari wanaokuja kwa manunuzi ya gari kwa shughuli zao binafsi au kwa shughuli za uchumi.

Duka la kuuza magari lenye magari mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio ndani ya jengo, yakiwa safi na yenye kung'aa ikitoa fursa kwa wateja kuchagua chombo cha usafiri kinachokidhi mahitaji yao, kwa lengo la biashara au matumizi binafsi.

Magari mengi yaliyopangwa katika eneo la maegesho yakiwa sehemu ya mauzo na hivyo kuwavutia wateja mbalimbali wanaokuja kununua magari hayo, kwa matumizi mbalimbali maalumu kama vile biashara au matumizi binafsi.

Gari lililofunguliwa milango ya mbele, likiwa katika eneo la maonyesho ya biashara, kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja kwa ajili ya manunuzi ya magari hayo, ikiwa ni sehemu ya uchaguzi mzuri, kwa ajili ya shughuli zao binfsi au kibiashara.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, likiwa na mabango yenye picha ya ng'ombe na maandishi yaliyoandikwa maziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kietroniki wa kiautomatiki, ikiwa ni sehemu ya kuweka pesa na kumwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Wateja kadhaa waliopo katika duka la maziwa wakisubiri kuhudumiwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa hayo, huku wakiwa wameshika mifuko waliojaziwa maziwa kwa ajili ya kujiburudisha wenyewe.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kiautomatiki unaomwezesha mteja kuweka pesa ili kupata maziwa kulingana na kiasi cha fedha aliyoweka.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu lililoandikwa "Maziwa Safi" lenye picha ya mabango ya ng'ombe, linalofanya ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kiutomatiki wa kuweka pesa na kumuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Majokofu mengi ya kisasa yaliyopangwa katika eneo maalumu, yanayotumia mfumo wa kiotomatiki katika suala zima la kununua maziwa, ikimuwezesha mteja kuweka pesa na kupata kiasi cha maziwa, kulingana na kiwango cha pesa alichoweka.

Mteja akiwa anajihudumia kutumia vyombo mbalimbali katika eneo la duka la maziwa lenye mashine inayotimia mfumo wa kiautomatiki wa kuweka pesa. Akionesha sura ya furaha kwa kuridhika kutokana na lishe atakayoipata kupitia maziwa hayo.

Mteja aliyesimama mbele ya mashine ya utoaji wa maziwa kwa mfumo wa kiautomatiki, akiwa tayari kuchota maziwa safi kwa kutumia mfumo huo wa kisasa wa kielektroniki unaorahisisha upatikanaji wa huduma kwa haraka.

Jokofu la kisasa lililoko ndani ya soko la biashara, likiwa limewekwa kwaajili ya kuwavutia wateja wanaokuja maeneo hayo, kujihudumia wenyewe kwa kutumia jokofu hilo. Linatumia mfumo wa kiatomatiki wa kuweka pesa ili kupata huduma.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lenye mabango yaliyoandikwa maziwa safi. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kiautomatiki wa kuweka pesa na kujihudumia.

Mteja wa kike aliyesimama mbele ya jokofu la kisasa la kuuza maziwa, akitumia mfumo wa kuweka pesa ki automatiki na kujihudumia maziwa hayo yanayotoka kulingana na kiasi cha pesa ulichokiweka.

Muuzaji aliyevaa koti jeupe akiwa ndani ya duka la maziwa, anamimina maziwa hayo kwenye vyombo mbalimbali vilivyoletwa na wateja ikiwa ni sehemu ya huduma zinazotolewa kwa ubunifu mkubwa na hivyo kuwasaidia wateja kupata mahitaji ya maziwa ya kila siku kwa ajili ya kuimarisha afya zao.

Jokofu la kisasa likiwa na mabango yaliyoandikwa maziwa safi, linalotumia mfumo wa kiautomatiki wa kuweka pesa ili kuhudumiwa maziwa kupitia njia hiyo ya kielektroniki iliyotengenezwa kwa kisasa.

Mteja wa kike akiwa mbele ya rafu iliyosheni bidhaa za maziwa kama vile:mtindi, siagi, jibini na maziwa safi. Akijichukulia chupa kwa ajili ya kwenda kujihudumia, na hivyo kuimarisha afya yake kutokana na virutubisho vinavyotokana na bidhaa hizo.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu likiwa limewekwa picha ya maziwa yanayomininika pamoja na ng'ombe na kuandikwa "maziwa safi" linalofanya kazi kwa mfumo wa kiotomatiki inayomwezesha mteja kununua maziwa kwa kiweka pesa bila kuhudumiwa na muuzaji.

Mteja aliyesimama mbele ya jokofu la kisasa akitumia mfumo huo maalumu wa kiautomatiki, wakuweka pesa kwa ajili ya kujihudumia mwenyewe na kupata maziwa kulingana na kiwango cha pesa ulichokiweka.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu, lililoandikwa maziwa safi, likiwa na mabango yenye picha ya maziwa yanayomiminika, pamoja na ng'ombe akiwa kwenye manyasi. Hali inayoonyesha mfumo mzuri wa jokofu hilo wa kiatomatiki katika kujihudumia kwa njia ya kuweka pesa.

Mteja aliyesimama mbele ya duka la maziwa lililoandikwa" maziwa safi" likiwa na mfumo wa kiotomatiki wa kuuza maziwa, huku pembeni kukiwa na mayai yaliyopangwa kuonyesha bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa pamoja na wanyama wa mifugo.

Duka la maziwa likiwa limejaa makabati pamoja na majokufu yenye mabango yaliyochorwa picha ya mtoto na maziwa yakimiminika pamoja na ng'ombe, ikiwa ni sehemu ya kuuza bidhaa mbalimbali, zinazotokana na maziwa kama vile mtindi, didini, siagi na maziwa safi, na hivyo wateja kuja kununua ili kupata kiasi cha maziwa wanayoyataka.

Wateja mbalimbali wamesimama ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa, duka hili likiwa limepangwa kwa muundo wa kisasa na hivyo ndani yake kuwa na bidhaa kama vile: jibini, mtindi, na maziwa yakiowevu yakiwa yanapangwa vizuri ili wateja kuchagua bidhaa wanazozihitaji kwa umakini.

Mteja wa kike amesimama mbele ya muuzaji wa duka la maziwa, wakizungumza kuhusiana na maziwa safi yaliyopo katika jokofu lenye chupa, na viriba vya maziwa vilivyopangwa kwa utaratibu mzuri likitumika kwa mfumo wa kielektroniki.

Wateja kadhaa waliyosimama mbele ya mlango wa duka la bidhaa za maziwa wakiwa wanasubiri kuingia au kupata huduma, wana vishati na mavazi ya kawaida wakionyesha msongamano wa watu uliyopo katika eneo hilo la huduma ya maziwa.

Mteja akiwa mbele ya jokofu la kisasa linalofanya kazi kwa mfumo wa kiautomatiki, anaweka pesa ili ajihidumie maziwa kulingana na kiwango au kiasi cha fedha aliyoweka katika jokofu hilo.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu lenye maneno yaliyoandikwa maziwa safi yanapatikana, likiwa na mabango ya picha ya maziwa yanamiminika kwenye glasi. Inayofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kiautomatiki ikiwa mteja anaweka pesa ili kujihudumia mwenyewe.

Sehemu maalumu ya kisasa, inayotolewa huduma ya maziwa kwa wateja, ambapo mtu anaweza kujikusanyia maziwa safi moja kwa moja kutoka kwenye mashine ya kiautomatiki. Ikihakikisha usafi na ubora wa maziwa kwa urahisi na haraka.

Jokofu la kisasa likiwa na maandishi yanayoelezea huduma za maziwa, zinazopatikana kutokana na jokofu hilo, linalotumia mfumo wa kiotomatiki wa malipo na hivyo kumuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Mteja na muuzaji ndani ya duka la maziwa wakifanya mazungumzo kuhusu bidhaa mbalimbali za maziwa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ,muuzaji anamsaidia mteja kuchagua maziwa safi na bidhaa zingine zinazohusiana.

Sehemu maalumu ya kisasa inayotolewa huduma ya maziwa kwa wateja, ambapo mtu anaweza kujikusanyia maziwa safi moja kwa moja kutoka kwenye mashine ya kiutomatiki, ikihakikisha usafi na ubora wa mazao kwa urahisi na haraka.

Duka la maziwa yenye mabango mengi yakiwemo maneno yanayoelezea bidhaa zinazopatikana hapo, pamoja na mtoto akiwa anakunywa maziwa. Huku ng'ombe wakiwa wamechorwa kuashiria kuwa ni sehemu ambayo unaweza kupata maziwa yenye virutubisho stahiki, hivyo wateja huja kuhudumiwa sehemu hiyo kwa ajili ya kuimarisha afya zao.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, likiwa na picha ya ng'ombe pamoja na maziwa yanayomiminika, linalofanyakazi kwa kutumia mfumo wa kiauotimaki kwa kuweka pesa na hivyo kumsaidia mteja kujihudumia mwenyewe kwa kununua maziwa.

Wateja waliosimama mbele ya jokofu la kisasa, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo wa kiautomatiki, wa kuweka pesa na kujihudumia kiasi cha maziwa kulingana na kiwango cha fedha ulichokiweka katika mashine hiyo maalumu.

Samani za kisasa zinazotumika katika chumba maalumu kwa ajili ya kulia chakula katika makazi ya watu. Zikitengenezwa kwa mbao imara na za kuvutia zilizowekwa katika eneo la maonyesho kwa ajili ya biashara na hivyo kuwavutia wateja mbalimbali.

Duka la kisasa la kuuza Samani, likisheheni makochi ya sofa ya kisasa, pamoja na meza, zilizopo kwa mvuto wa kuwavutia wateja wanaokuja katika manunuzi, kwa kuchagua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya mapambo katika makazi yao au ofisini.

Samani zilizotengenezwa kwa mfumo wa kisasa, kwa kutumia mbao imara na za kuvutia, zikiwa zimewekwa nje katika eneo la maonyesho ya biashara kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali wanaotaka kununua bidhaa hizo kwa ajili ya ofisi na makazi yao.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa mfumo wa kisasa vikiwa vya aina chuma pamoja na mbao, vilivyowekwa mbele ya karakana maalum. Ikiwa sehemu ya maonyesho kwaajili ya kuuza samani hizo kwa wateja mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa mfumo wa kisasa na ustadi mkubwa vilivyoundwa kwa mbao na chuma, vikiwa vimewekwa sehemu ya wazi pembeni ya karakana ya kutengenezea samani za ndani na hivyo kuwavutia wateja mbalimbali wanaopita, kwa ajili ya kununua samani hizo kwa matumizi ya nyumbani.

Mtu mmoja aliekaa katika kochi la sofa la kisasa, lililowekwa katika eneo la nje la maonesho ya biashara, na hivyo kuwavutia watu mbalimbali wanaokuja kwa manunuzi ya bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi ya ofisini au katika makazi yao.

Samani mbalimbali, ikiwemo: makochi ya sofa, meza za mbao na makabati yaliyopo ndani ya duka kubwa la kisasa la kuuza samani, ikiwa ni sehemu nzuri kwa maonyesho yanayowavutia wateja kuja kununua samani kwa ajili ya matumizi ya ofisini au nyumbani.

Duka kubwa lenye Samani za kisasa zilizopangwa kwa mpangilioa mzuri ndani, likiwa na viti pamoja na meza na makochi ya sofa. Samani hizi zimeundwa kwa ubunifu wa kisasa unaochanganya muonekano wa kuvutia na matumizi rahisi zikitoa nafasi nzuri kwa wateja kuchagua bidhaa zinazokidhi mahitaji yao ya nyumbani au ofisini.

Makochi ya kisasa yenye mvuto na rangi mbalimbali, yamepangwa vizuri ndani ya duka la samani yakionesha ubora na mitindo ya kisasa inayovutia wateja wa aina zote wanaokuja kununua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Samani za kisasa zilizo tengenezwa kwa mbao pamoja na sofa, zikiwa zimewekwa katika chumba maalumu kwa ajili ya maonyesho ya kuwavutia wateja wanaokuja kununua samani hizo kwa matumizi ya ofisini au nyumbani.

Samani za kisasa zilizotengenezwa kwa muundo mzuri, kwakutumia mbao imara, zimewekwa katika eneo la wazi, ikiwa ni sehemu ya maonyesho ya biashara kwaajili ya kuwavutia wateja wanaopita kununua samani hizo kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Makochi ya sofa yaliyotengenezwa kwa mfumo wa kisasa na kwa ustadi mkubwa yakiwa yamewekwa katika eneo la wazi la nje ili kuwavutia wateja mbalimbali wenye mahitaji ya bidhaa hizo kwa matumizi ya ofisini na nyumbani.

Duka la kisasa lililowekwa kwa mazingira ya kuvutia likiwa na makochi ya sofa, magodoro pamoja na makabati yaliyotengenezwa kwa ufanisi mkubwa. Sehemu hii ikiwavutia sana wateja wanaokuja kufanya manunuzi kwa ajili ya samani za ndani kwa matumizi ya ofisini pamoja na kwenye makazi yao.

Samani za kisasa ikiwemo makochi ya sofa pamoja na magodoro, na makabati yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa; yakiwekwa katika eneo la wazi, inayoashiria biashara ya samani na hivyo kuwavutia wateja wenye uhitaji wa bidhaa hizo.

Makochi ya sofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa ustadi na ufanisi mkubwa yamewekwa katika eneo la wazi, ikiwa ni sehemu ya maonyesho ya biashara kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali wanaokuja kununua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Makochi ya sofa ya kuvutia pamoja na meza zilizotengenezwa kwa ufanisi mkubwa zikiwa zimewekwa katika duka la kuuza samani, lililozungushiwa na ukuta wa bati kwa ajili ya kusaidia kuwavuta wateja wanaokuja maeneo hayo kwa ajili ya kuchagua samani zenye ubora na zakupendeza.

Makochi ya sofa yaliyotengenezwa kwa ufanisi na ustadi mkubwa, yakiwa yamewekwa ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho, kwa ajili ya biashara hiyo, inayowavuta wateja wanaokuja kununua samani kwa matumizi mbalimbali ya kiofisi au katika makazi yao.

Mwanaume aliyevaa mavazi nadhifu, akiwa katika sehmu ya mapokezi hotelini, amesimama mbele ya mwanamke aliyevaa sare maalumu, akiwa anakaribishwa kwa unyenyekevu na ukarimu wa kutosha, hivyo kwa ajili ya kupata huduma nzuri ndani ya hoteli hiyo.

Wahudumu watatu wa hoteli wamevaa sare za kazi wakiwa wameshika sahani za chakula, tayari kuwahudumia wageni kwa ustadi na heshima katika eneo hilo la mapokezi hotelini.

Sehemu ya hoteli inayotambulika kama lango kuu ambapo wageni wanakaribishwa, ambapo kuna dawati la mapokezi, viti vya kusubiri na wahudumu, tayari kuwahudumia wageni kwa furaha na heshima.

Chumba kizuri na cha kuvutia kilichopo ndani ya hoteli ikiwa kimetandikwa na mazingira ni safi, huku thamani zikiwa ni za kisasa kwa ajili ya kutoa huduma bora kwa wateja wanaokuja kupata malazi katika sehemu hiyo.

Duka lenye viroba vingi vyenye nafaka limepangwa vizuri likiwa na mazao kama mchele, maharage, unga na mahindi pamoja na choroko na linaonyesha shughuli za kibiashara zinazo wahudumia wakazi wa maeno ya karibu kwa bidhaa muhimu za chakula.

Wauzaji mbalimbali waliopo katika eneo la soko la wazi, wakifunikwa na maturubai yaliyowekwa kwa mfumo maalumu. Huku wamezungukwa na meza pamoja na matenga yenye matunda mbalimbali yanayowavutia wateja wanaokuja kwa ajili ya manunuzi katika masoko hayo.

Eneo la soko la wazi, lililosheheni wauzaji waliopanga bidhaa zao za kitamaduni, ikiwemo bangiri pamoja vikapu vya asii, huku wateja hasa wakigeni wakiwa wanapita maeneo hayo na kuchagua bidhaa mbalimbali walizozipenda.

Mwanamke aliekaa katika eneo la soko la wazi akiwa amezungukwa na magunia pamoja na matenga mbalimbali yenye bidhaa ikiwemo mbogamboga na matunda kama vile nyanya, pilipili hoho ikiwa ni sehemu yake ya biashara ya kuuza kwa wateja mbalimbali kwa wanaohitaji bidhaa hizo kwajili ya matumizi ya kila siku.

Rafu mbalimbali zilizopangwa viatu pamoja na mikanda katika eneo la maduka mteja wanaokuja kununua bidhaa mbalimbali na hivyo kuchagua mavazi hayo kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Mwanamke aliyopo katika soko akiwa amezungukwa na meza zilizosheheni nyanya nyekundu zilizoiva na kukomaa vizuri, hivyo kuwarahisishia wateja wanaokuja katika soko hilo kununua bidhaa hizo kwa ajili ya kwenda kupika mbogamboga pamoja na vyakula huko majumbani kwao.

Mwanamke aliyekaa katika eneo la soko la wazi akiwa amekingwa na miamvuli ya kuzuia jua, amezungukwa na magunia mbalimbali yenye mazao tofautitofauti, ikiwemo mbogamboga pamoja na matunda kama nyanya, tayari kuwahudumia wateja wanaokuja kwa manunuzi katika soko hilo.

Wauzaji waliopo katika soko la wazi wakiwa wamezungukwa na meza zilizosheheni mboga mboga pamoja na matunda ikiwemo matango, pilipili hoho, nyanya na vitunguu, tayari kuwavutia wateja wanaokuja katika manunuzi kwenye soko hilo kwaajili ya matumizi yao ya kila siku kwenye jamii.

Wauzaji mbalimbali waliopo katika soko la wazi wakizungukwa na vyombo vilivyosheheni matunda pamoja na mbogamboga ikiwemo nyanya na vitunguu, wakisubiri wateja wanaopita maeneo hayo kununua kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku.

Eneo la soko la wazi, lililo sheheni bidhaa mbalimbali kwenye meza, huku wauzaji wakiwa wamekaa chini ya myavuli ya kukinga jua, wakusubiri wateja wanaokuja kwa ajili ya manunuzi ndani ya soko hilo lenye pilikapilika nyingi, kwa ajili ya kununua mahitaji yao ya kila siku.

Wauzaji pamoja na wanunuzi waliopo katika soko la wazi, lililosheheni meza zenye bidhaa mbalimbali ikiwemo mbogamboga pamoja na matunda kama vile: karoti, nyanya, pilipili hoho na mbegu za maharage. Ikiwa ni sehemunya biashara zinazowakwamua kiuchumi katika jamii ndani ya maisha yao ya kila siku.

Eneo la soko la wazi likiwa na wauzaji waliozungukwa na meza zilizosheheni mbogamboga pamoja na matunda kama vile: machungwa, mapapai, ndizi pamoja na vitunguu wakiwasubiri wateja, wanaokuja kununua bidhaa zao za mahitaji ya kila siku katika soko hilo.

Wauzaji mbalimbali waliopo katika soko la wazi, wakiwa wamezungukwa na mazao mengi ya matunda kama vile nyanya maparachichi pamoja na vitunguu vilivyopo kwenye meza na matendo ya bar tayari kuwasubiri wateja wanaokuja kununua kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku katika soko hilo lenye zilikasirika.

Soko la wazi lenye wateja pamoja na wauzaji waliozungukwa na magunia yaliyosheheni mchele, karanga, pamoja na bidhaa zingine, wauzaji hao wakiwa wameketi chini ya miavuli ya kuzuia jua katika soko lenye pilikapilika nyingi za uuzaji na ununuzi.

Eneo la wazi lililoosheni wauzaji na wanunuzi waliozungukwa na mazao mbalimbali kama vile mihogo na ndizi pamoja na bidhaa zingine, huku wakiwa katika pilikapilika nyingi za kuuziana na kununua kwa ajili ya mahitaji ya kila siku katika jamii.

Simu ikiwa na picha ya muamala, kuashiria kuwa huduma za miamala ya kifedha kwa njia ya kieletroniki inafanywa kwa usalama, pia kwa haraka na hivyo kurahisisha shughuli za kiuchumi kwa watu mbalimbali wanaotumia huduma hizo.

Mwanamke na mwanaume waliyopo ndani ya jengo la kisasa lenye kuvutia, ikiwa ni sehemu ya mali isiyohamishika kwa ajili ya biashara au makazi ya watu; na hivyo kuwasaidia wamiliki kupata kipato endapo wakifanya sehemu za biashara, au makazi kama wakiamua kufanya sehemu za kuishi.

Rafu iliyopangwa nguo mbalimbali ikiwemo mashati katika duka kubwa la biashara lenye mazingira mazuri na ya kuvutia, kwa ajili ya wateja wanaopita katika manunuzi kwenye duka hilo kujichagulia kulingana na mitindo na rangi zao wanazozitaka kwa ajili ya matukio maalumu.

Mashati mazuri ya rangi na miundo mbalimbali, yamepangwa kwa mpangilio safi mezani katika duka kubwa la nguo. Wateja wanavutiwa na mitindo hiyo na kuweka bidhaa unaonyesha usafi na mpangilio mzuri unaowezesha urahisi wa kuchagua na kununua nguo zinazopendwa kwa urahisi na haraka.

Rafu zenye nguo mbali mbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya maduka makubwa ya kisasa. Zikivutia wateja kwa rangi na mitindo tofauti ya mavazi yanayopatikana kwa urahisi katika maduka hayo.

Makoti ya suti yaliyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio maalumu katika eneo safi ndani ya maduka makubwa ya biashara, yakiwavutia wateja wanaokuja katika eneo hilo kununua nguo kulingana na mitindo na rangi walizozichagua. Kwa ajili ya matukio maalumu na ghafla katika maisha yao ya kila siku.

Eneo la biashara lililopangwa kwa rafu nyingi zilizo jaa viatu vya aina mbalimbali, huku wateja wanaopita wakichagua viatu vinavyowafaa ,huku mwanga wa kisasa ukionyesha bidhaa kwa uwazi.

Wateja mbalimbali wakiwa ndani ya duka la kisasa la biashara lililo sheheni rafu zenye nguo mbalimbali pamoja na mikoba ya aina ya tofauti, waliokuja kununua bidhaa hizo kulingana na mtindo na rangi za machaguo yao kwa ajili ya matukio maalumu.

Duka lililosheheni rafu zilizopangwa nguo mbalimbali zenye mitindo na rangi tofauti katika sehemu ya biashara ya kisasa, ikiwavutia wateja wanaokuja katika manunuzi kwenye duka hilo kuchagua nguo kulingana na mitindo yao.

Makoti ya suti yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu kwenye rafu za duka kubwa la ununuzi, yakivutia wateja kwa rangi na muundo wake wa kisasa. Eneo hili lina mwanga mzuri na usafishaji wa mara kwa mara, likiwa ni sehemu muhimu kwa watu kununua mavazi rasmi kwa urahisi na starehe.

Soko la kisasa lililotengenezwa kwa mvuto mkubwa, vikisheheni rafu zilizopangwa mbogamboga pamoja na matunda kama vile: nyanya, karoti na ndizi. Huku wateja mbalimbali wakipita katika soko hilo na kujichagulia bidhaa wanazoziitaji kwa matumizi ya kila siku.

Rafu ndefu zilizopangwa ndani ya duka la kisasa, zikiwa zimesheheni bidhaa mbalimbali kama vyakula vya kwenye mifuko pamoja na makopo yenye vinywaji, ikiwa ni sehemu ya kuwarahisishia wateja kuchagua kwa urahisi bidhaa hizo katika masoko makubwa ya kisasa yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri na kuzingatia usafi.

Rafu ndefu zilizopangwa katika soko kubwa la kisasa, likisheheni vyupa mbalimbali zenye sabuni, pamoja na bidhaa zinginezo. Ikiwa ni sehemu ya kurahisisha ununuzi kwa wateja wanaopita mahali hapo, kwani wanaona kiurahisi na hivyo kujichagulia bidhaa hizo, kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Mteja katika soko la kisasa, akiwa mbele ya rafu iliyosheheni bidhaa mbalimbali za chakula. Anayenunua kwa urahisi, kutokana na mpangilio maalumu uliozingatiwa katika soko hilo, na kuchukua bidhaa hizo kuweka kwenye kikapu cha manunuzi.

Rafu nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa la kisasa, zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali zinazowavutia wateja kwa urahisi wa kuchagua wanachokihitaji wakati wa ununuzi.

Kabati lililopangwa viatu kwa mpangilio maalum likiwa ndani ya soko la kisasa sehemu ikiwa ni safi na yenye mvuto kwa ajili ya kuwashawishi wateja kununua bidhaa hizo zenye ubora wa hali ya juu katika maduka hayo.

Mteja wa kike amesimama mbele ya rafu ya matunda na mbogamboga ndani ya soko la kisasa. Akichagua kwa makini bidhaa safi na zenye ubora kwa matumizi ya nyumbani ya kila siku, na hivyo kuimarisha afya yake kupitia matunda hayo.

Mteja aliyopo pembezoni mwa rafu ndefu iliyosheheni vinywaji vya aina mbalimbali, akiwa anazunguka na kapu lenye matairi katika soko hilo la kisasa, kukusanya bidhaa alizozipenda kwa urahisi na kununua kwa ajili ya matumizi yake ya kila siku.

Ndani ya soko kubwa la kisasa lililosheheni rafu zilizopangwa vinywaji huku taa angavu zikiwa zinamulikia maeneo hayo na kuleta mazingira yenye mvuto kwa ajili ya wateja kujihisi wako sehemu salama ya manunuzi na hivyo kuwavutia wateja hao.